Kwenye duka hili la safaricom kuna watu wamesimama wakingonja kuhudumiwa wanaume kwa wanawake. Mwanamke akiwa amevaa buibui leusi na hijabu la rangi ya pink .

Pesa taslimu shilingi elfu moja ikiwa imechorwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya kwa jina la mzee Jommo Kenyatta. Upande wa nyuma hela hii imechorwa mnyama aina ya ndovu ambaye ni mnyama mkubwa mno.

Kwenye barabara hii mnayo magari mengi, kunayo gari aina ya matatu inayosimama lililo ya rangi ya grey huku likiwa na taa upande wa nyuma zikipakwa rangi nyekundu na nyeupe matairi yake yakiwa rangi nyeusi.

Kwenye soko hili la kuuzia bidhaa tofautitofauti kunao watu wengi mno, ikiwemo wanawake kwa wanaume. Bidhaa kama matunda aina ya machungwa, ndizi, kunazo mboga pia.

Mwanamme huyu amelala, huku akiuguza majeraha kwa ajali iliyompata. Huku pembezoni, mkewe akiwa amemshikilia mkono wake wa kuume na kumtibu maumivu anayoendelea kuyapata.

Soko hili la magari linalo aina mingi sana yakiwepo meupe, meusi, rangi ya kijivu, na mengine zaidi. Yakiwepo Toyota, Nissan, Mazda, Audi na mengineyo.

Soko hili linalouza bidhaa mengi mno kukiwemo viret vilivyokuwa vinabeba bidhaa hizo kukiwemo miavuli vya rangi tofauti tofauti kama vile, nyeupe, nyeusi, samawati, nyekundu. Zipo mengi zaidi.

Meza hili limejaa aina ya vyakula na matunda mbalimbali ikiwemo nyanya, pilipili hoho, karoti, vitunguo, cucumber na matunda mengi zaidi.

Soko hili lina magari mapya yenye aina mingi ya magari ikiwemo rangi tofauti tofauti kama nyeupe, nyekundu, nyeusi nyuma yake kunayo jengo la mabati lililoizingira.

Kwenye barabara hii kunayo gari lililosimama la rangi nyeupe na nyeusi. Kando yake kukiwa na ukuta zilizopakwa rangi kadhaa ikiwemo kijani kibichi, nyeupe, nyekundu huku bango yake la kuekewa mafuta ikiwa rangi ya yellow .

Magari haya mengi mno yakiwa ya rangi tofauti tofauti huku mbeleni likiwa la rangi nyeusi aina ya vitz, kando yake kunalo la gray mbele kabisa kunalo la aina ya nissan note kando kunayo aina ya pick up.

Soko hili la vyakula vikiwemo ndizi mbichi viazi tamu nazo kuna vitu vingine. Chini yake kuna kret ya rangi ya kijani kibichi. Mbele kabisa kunalo gunia la samawati.

Mikono hii miwili. Moja ikiwa imeshikilia visa card , nyingine ikimeshikilia simu. Huku iliyoshikilia simu ikiwa na kucha ya rangi nyekundu. Simu hii ikiwa inasoma hela ya Tanzania, elfu sitini na mbili.

Matairi haya meusi au kwa jina nyingine, magurudumu yakiwemo manne yamesuguliwa kwa sabuni na kuoshwa kwa maji safi. Pembezoni kunayo mitungi yaliyokaa chini huku maji yakitiririka kuelekea upande wa mbele.

Kibanda hiki kilicho eneo la biashara, likiwa limebeba vitu kadhaa kama mishipi, mabango ya kuvaa kwenye mikono, mifuko ya kubebea vitu. Na kunao mwanaume amesimama kando yake akiwa amevalia tisheti ya grey na troza ya black .

Mwanamke huyu amesimama huku akiwa ame smile akiwa amekunja mikono yake huku amevalia shati la grey huku kunayo apron ya colour brown kunayo nyuma yake bango la rangi nyekundu.

Kwenye barabara hii iliyojengwa kutumia matofali, kando yake kunalo duka ambayo mwanaume amesimama nje akiwa amevalia nguo ya samawati na yellow , duka likiwa na mlango wa rangi ya kijanikibichi.

Duka hili liloko na milango ya rangi ya kijani kibichi na maandishi ya rangi nyekundu likiwa duka la kusongea wadada nywele zao. Kando yake kunavyo vipodozi aina tofauti tofauti.

Soko hili la kuuzia nguo, likiwa limechanganyika watu aina mingi ikiwepo wanaume kwa wanawake. Huku mwanaume mmoja akiwa amevalia shati jekundu na trouser nyeusi ikiwa ameweka mkono mfukoni.

Pesa hizi taslimu zikiwemo ya nchi ya Kenya, ikiwemo elfu moja, mia tano, na mia mbili mezani, iliyo ya rangi nyekundu, huku zikiwa zimepangwa matita matita.